Hapa ni kwa mojawapo ya stadiamu za nchi ya Kenya ambapo uwanjani kunaonekana kuwa na wachezaji ambao wanasherekea kwa kuinua mikono juu. Kando yao kuna viti vya rangi ya samawati ambapo mashabiki wanasherekea kwa kusimama juu.

Bi. Martha Koome ambaye ndiye jaji mkuu wa nchi ya Kenya anaonekana akitabasamu akimsalimia mwanaume ambaye amevalia shati jeupe. Kando ya mwanaume huyo kuna mwanamke ambaye amevalia blausi ya rangi ya kijani kibichi iliyokolea.